Hii ni kompyuta iliyo juu ya meza, kifaa hicho hutumiwa na wanafunzi na pia walimu, kompyuta hupeana mafunzo mbalimbali ya kidijitali pia husaidia katika maarifa mtandaoni katika karne hii ya kisasa teknolojia imeboresha jinsi ya kusoma na kuongeza ufanisi mwingi.